Mfumo huu wa ukulima ni wa hydroponic . Tunaona mabomba ambayo yamepakwa rangi nyeupe. Pia, kuna mmea ambao hutumiwa kutengeneza saladi, na mmea huu umenawiri, kwa sababu maji yanayotumika, ni maji yenye virutubisho.

Huenda udongo au mchanga wa eneo hili hauna rotuba ya kutosha. Hivyo wakulima wamekimbilia mfumo wa ukulima wa hidroponi. Mfumo huu unawasaidia wakulima kwani wanatumia maji yenye virutubisho pekee yake, pasi na kutumia mchanga. Tunaona mabomba ambayo yamepakwa rangi nyeupe na mimea iliyo nawiri.

Mfumo huu wa kilimo, ni wa hydrponi, ambao hautumi udongo wala mchanga. Tunaona mimea ya aina tofauti labda kulingana na rangi, kuna mimea ya rangi ya kijani na mingine ni rangi ya hudhurungi. Kuna tangi nyeupe iliyo chini ya mabomba haya ambayo huenda maji yenye virutubisho imetunzwa hapo.

Huenda sehemu hii udongo au mchanga hauna rotuba , hivyo wakulima wamekimbilia mfumo wa ukulima wa haidroponi . Bomba lenyewe limepakwa rangi nyeusi, nyeupe na pia samawati. Mfumo huu unawasaidia wakulima kwa sababu maji yanatumia virutubisho mbali mbali ili kusaidia kunawiri kwa mimea.

Mfumo huu wa ukulima, ni wa hydroponic. Tunaona mabomba yenye rangi nyeupe na pia kijivu. Mimea hii imenawiri kwani maji yanayotumika yana rotuba. Katika mfumo huu, wakulima hawatumii udongo.

Mabomba yenye rangi nyeupe, nyeusi, na hata samawati yanaonekana kupangwa. Mabomba haya yanatumika kwenye mfumo wa ukulima, wa hydroponic . Yanatumika katika kusambaza maji yenye rutuba kwani, mfumo huu hautumii udongo.

Mfumo huu wa ukulima ni wa haidroponiki. Mfumo huu hutumiwa haswa na wakulima ambao sehemu wanapoishi mchanga hauna rotuba. Mabomba yalioytumiwa yamepakwa rangi nyeupe. Mimea inaonekana kunawiri, kwani maji yanayotumiwa yana virutubisho.

Mfumo huu wa ukulima ni wa hydroponi. ndoo zinazotumika katika mfumo huu zimepakwa rangi nyeusi. Mimea nayo imenawiri na ina muonekano mzuri kwani maji yanayotumika yana virutubisho.

Mfumo huu wa ukulima ni wa hydroponic , hautumii udongo wala mchanga, kwa sababu maji yanayotumiwa, yana virutubisho, wakulima, wanaoishi sehemu ambayo, mchanga hauna rotuba, wanafaidika kwani maji yanayotumiwa pia si mengi.

Mfumo wa kilimo uliotumika ni wa hydroponic mfumo huu haswa hautumii udongo ila unatumia maji yenye virutubisho. Mimea iliyo pandwa kwa kutumia mfumo huu inaonekana kunawiri vizuri. Mabomba yaliyo tumiwa nayo yamepakwa rangi nyeupe.

Mfumo huu wa ukulima wa hydroponic tunaona mabomba ambayo yamepakwa rangi nyeupe na moja limepakwa rangi ya samawati, mimea hii imenawiri kwani maji inayotumika ni yenye virutubisho. Udongo haswa hautumiki katika mfumo huu wa ukulima.

Mmmea huu wa aina ya giligilani unaonekana kunawiri vizuri sana, mfumo uliotumika ni wa hydroponics . Katika mfumo huu mchanga hautumiki kwani maji yanayotumiwa yana virutubisho mabomba yanayotumiwa yamepakwa rangi nyeupe.

Mfumo huu wa kulima ni wa hydroponic . Katika mfumo huu udongo au mchanga hautumiwi ila maji yanayotumiwa ni maji yenye virutubisho. Mfumo huu unawasaidia wakulima kwani maji yanayotumiwa si mengi.

Mfumo huu wa ukuzaji wa mimea hii ni wa haidroponi. Mimea hii hupandwa bila udongo. Ili kuhakikisha kua mimea hii inanawili, maji yenye virutubisho hutumika. Mfumo huu wa haidroponi ni bora katika kilimo kwa sababu maji mengi hayatumiki na inasaidia ama kuongeza mavuno.

Mfumo huu wa ukulima ni wa haidroponiki, katika mfumo huu udongo au mchanga hautumiki kwa sababu maji inayotumika ni maji yenye virutubisho. Tunaona bomba ambalo lina rangi nyeupe. Mimea yenyewe imenawiri.

Mfumo huu wa ukulima ni wa hydroponic. Hutumika haswa katika sehemu ambazo mchanga hauna hotuba. Tunaona mimea ikiwa imenawiri vizuri sana. Mabomba yanayopitisha maji yenye virutubisho yamepakwa rangi nyeupe.

Mimea iliyo pandwa bila udongo kwa kutumia maji yenye virutubisho inaonekana kunawiri, mfumo huu wa hydroponic ni bora katika kilimo kwa sababu inatumia maji kidogo na inaweza kuongeza mavuno. Mmea huu pia umewekwa chini au kati kati ya umeme ili kuwezesha mwangaza unaosaidia katika kunawiri.

Mkulima huyu anatumia mfumo wa ukulima wa hydroponic kumaanisha kwamba hatumii mchanga wala udongo bali maji yenye virutubisho tu. Mimea yake imeweza kunawiri na mfumo huu unamsaidia kwani ahitaji maji mengi.

Jengo hili lenye feni, taa zilizowashwa na zinazoning'inia, kuna kuku wengi weupe. Vidude vyeusi na vyekundu zinatumiwa kuwalishia chakula na kuwanyweshea maji kuku hawa. Kuku hawa wanafugwa kwa madhumni ya biashara. Tunawaona wana afya, hivyo wakulima hawa wanapata faida sana.

Ndani ya jengo hili tunaona yoga za rangi nyeupe. Yoga hizi zimeweza kuwashiwa taa ili ziweze kunawiri. Wakulima hawa wameweza kuziangalia yoga hizi ili waweze kuuza na kupata faida baadaye.

Hiki ni kiwanda cha wakulima wakubwa, wakulima hawa wanalima kabeji, kabeji zenyewe zinaonekana kunawiri na kuwa na afya. Ishara ya kwamba wakulima wamejitahidi kwa kutia virutubisho kwenye mchanga ili waweze kupata mazao mazuri, hii itawapelekea kupata faida kubwa.

Ukulima au ufugaji wa kuku, umeletea mazao ya vifaranga hawa wengi. Vifaranga hawa wana rangi ya malai kwenye mabawa yao na rangi ya njano kichwani. Wamewekwa kwenye sehemu tofauti tofauti, huenda ikawa kulingana na umri, hali ya afya au sababu nyingine yoyote.

Ndani ya zizi hili la ng'ombe, mna ng'ombe wengi sana wa gredi au ng'ombe wa maziwa . Wamewekwa tayari ili kukamuliwa. Wana rangi nyeusi na pia nyeupe. Kwenye sakafu, kuna unyevu unyevu, huenda ikawa ni mchanganyiko wa labda mkojo wa ng'ombe , maji na pia kinyesi.

Mfumo wa umwagiliaji maji. Ni kunyunyizia kwa matone. Mabomba yetu yametobolewa mashimo kulingana na sehemu ambayo mimea yetu ipo. Wakulima hasa wananufaika kutumia mbinu hii, kwa sababu inawapunguzia gharama za maji, tukizingatia kwamba sehemu hii haipati mvua sana.